Rafu ya viatu vya kiume vilivyopangwa kwa ustadi mkubwa kwenye duka la viatu. Mpangilio huu si tu wa kuvutia bali pia unaonyesha unaonyesha nidhamu ya kibiashara, urahisi wa wateja kuchagua na mandhari ya kisasa inayohamasisha manunuzi.

Mazingira ya ndani ya duka yenye mpangilio wa kuvutia yakichangia mandhari ya biashara ya mitindo ya kisasa, mavazi ya aina mbalimbali yamepangiliwa vizuri kwenye rafu na wavu wa kutundika. Viatu, kofia na vifaa vingine vya mitindo vimewekwa kwa ustadi mezani na kwenye sehemu za kuonyesha bidhaa.

Sehemu ya ndani ya duka ya kisasa ya mavazi, kuna nguo mbalimbali kama suti, mashati na viatu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Pia kuna vitambaa vya nguo vilivyowekwa kwenye rafu vikionyesha utofauti wa bidhaa zinazopatikana na kuashiria ununuzi wa hali ya juu.

Hili ni duka la nguo hususan kitengo cha watoto, rafu zimejaa mavazi ya watoto na mikoba mbalimbali huku mabango kama sehemu ya watoto na nguo za bajeti yakionekana juu kuongoza wateja.

Hili ni duka la nguo la ndani. Kuna sanamu kadhaa zimevaa nguo tofauti tofauti na rafu za nguo za kiume na kike zikiwa zimepangwa vizuri. Pia kuna ishara ya sehemu ya vyatu vya michezo juu ya rafu za nguo.

Duka la mavazi ya rejareja ambapo nguo mbali mbali zimepangiliwa kwenye rafu kwa mpangilio wa kuvutia. Wateja wachache wanachagua bidhaa wanazo pendelea. Mabango ya matangazo yanawahakikishia kila bidhaa kuwa na bei yake.

Magari kadhaa yameegeshwa kwa mpangilio wa safu katika eneo la wazi ikiashiria eneo la kuuza au kukodisha magari. Majengo ya ghorofa yako nyuma ya magari yakiongeza mandhari ya jiji lenye shughuli huku miti ikionekana pembeni ikiashiria usafi wa mazingira ya eneo la kuuza au kukodisha magari.

Biashara ya magari hasaa usafirishaji wake. Trela ya kubeba magari limeegeshwa katika eneo la kiwanda au gala, mahali ambapo magari huwekwa kabla ya kuuzwa au kusambazwa.

Lori maalum la kubebea magari, ikiwa na sehemu mbili za kubeba magari. Usafirishaji wa magari kwa jumla unaonyesha mfumo wa biashara wa magari mapya au yaliyotumika kwa kiwango kikubwa.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari jekundu lililofunguliwa kwa ajili ya kuangaliwa na wateja. Jambo la kawaida kwenye maonyesho ya magari ama soko la magari. Nje ya gari magari mengine pia yamepaki. Huenda ni sehemu pana ya maonyesho ya magari.

Soko la wazi linaloonyesha shughuli ya biashara ya rejareja. Meza imepambwa kwa vitambaa vya buluu. Imejaa viatu vya aina na rangi mbalimbali. Kuna viatu vya michezo vya kawaida na vya mitindo tofauti vikiwa vimepangwa kwa namna inayovutia macho.

Soko la ndani lenye paa la turubai, na shughuli nyingi za watu wanaotembea na kununua bidhaa. Linatoa taswira ya masoko kama nguzo ya uchumi wa jamii, hasa katika maeneo ya mashinani au mijini.

Hili ni soko la matunda. Kuna aina mbalimbali za matunda yaliyopangwa kwenye meza na rafu, kama vile maembe, ndizi, parachichi, machungwa na mengine mengi. Watu wanaonekana wakinunua matunda na kuzungumza.

Hili ni soko la wazi, lenye shughuli nyingi ambapo vikapu vimejaa matunda na mboga mbalimbali. Miavuli imeelezwa juu ya bidhaa kutoa kivuli huku watu wakifanya manunuzi na kununua bidhaa.

Soko la ndani lenye muundo wa vibanda vya mbao mahali ambapo shughuli nyingi zinaendelea. Wanunuzi na wauzaji wanashughulika katikati ya meza zilizojaa mazao safi kama maparachichi na limau.

Hii ni meza ya mbao katika soko ikiwa imepangwa kwa ustadi na mboga mboga mbalimbali ikiwemo vitunguu, nyanya, na viazi. Kuonyesha uzito wa kilimo na biashara ndogondogo.

Hivi ni vikapu na ndoo vilivyojaa viazi na viazi tamu. Vikapu hivi na ndoo vinatumika kupima viwango vya viazi au viazi tamu vinavyouzwa sokoni.

Majengo ya ghorofa katika mazingira ya mjini moja likiwa na bango likiashiria ni ya kupangisha. Majengo haya yanazungukwa na paa za vibanda vya biashara ndogondogo kuonyesha mwingiliano kata ya makaazi, biashara na huduma za mjini.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa moja imejengwa kwa usanifu wa kuvutia na ni kivutio bora kwa huduma za kuuza au kupangisha nyumba. Bustani imepambwa vizuri kwa ua wa kijani na meza ya chuma nyeupe yenye viti vitatu ikionyesha mandhari tulivu na inayofaa kwa mapumziko.

Hili ni jengo refu la ghorofa nyingi lenye mwonekano wa kuvutia linaloweza kutumika kama makaazi au ofisi. Mbele ya jengo kuna uzio wa chuma kuonyesha usalama na mpaka wa eneo hilo.

Haya ni mandhari ya ndani ya duka kubwa la Carrefour, mojawapo ya maduka yanayopatikana ndani ya maduka ya kisasa. Mabango mawili makubwa yanaandikwa karibu Carrefour na karibu kwa bei nafuu. Yakionyesha ukaribisho pamoja na ahadi ya bei nafuu.

Sehemu ya jibini na deli katika duka kubwa la kisasa. Kuna aina mbalimbali za jibini na bidhaa za deli zilizopangwa kwenye rafu za kioo. Mandhari hii inaonyesha utofauti wa bidhaa na uzoefu wa ununuzi wa hali ya juu unaopatikana katika maduka ya makubwa ya kisasa.

Jengo la biashara lenye maduka mengi likiwa na duka la rejareja maarufu ya quickmart ambayo inatangaza huduma zake na kufunguliwa saa ishirini na nne kila siku. Juu ya jengo kuna mabango ya biashara nyingine mbalimbali, yakionyesha uwepo wa huduma mseto katika eneo moja.

Hii ni koridoo ya duka kubwa la rejareja, ikitambulika kwa bango lenye nambari tatu na maandishi maji, soda, juici, mkate, na biskuti juu yake. Rafu zimepangwa vizuri zimejaa bidhaa mbali mbali kama vinywaji za chupa na vyakula vya kufungishwa.

Hizi ni rafu za duka la rejareja zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi ni pamoja na manukato ya kuweka chooni na aina mbalimbali za dawa za kuua viini unapo fanya usafi wa chooni na sakafu.

Ni mazingara ya ndani ya duka kubwa la kisasa lililopangwa kwa stadi. Rafu upande wa kushoto zimejaa vinywaji. Troli la manunuzi liloko linaonyesha shughuli ya ununuzi ikiendelea.

Hii ni sehemu ya duka la rejareja inayouza bidhaa mbalimbali za usafi wa nyumbani zilizopangwa vizuri kwenye rafu zikiwa zimejaa kama vile sabuni ya unga na ya maji.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa, hususan eneo la vyakula vilivyo hifadhiwa kwenye baridi kama jibini. Rafu za kioo zimejaa bidhaa, huku jibini kubwa likiwa juu kama kivutio kikuu.